Samaki wa aina mbali mbali na rangi ya mchanganyiko. Wanawake kuchanganyikana na wanaume katika soko la samaki, masanduku ya kubebea samaki, gari la kubebea samaki, nyumba iliyo na mabati ya kijivu.

Mitungi zaidi ya tano yaliyowekwa na kufungwa kwa umakini katika mapikipiki. Mapikipiki mawili, dereva wa hili, geti kubwa, ukuta na hata mabati.

Miti ya aina mbalimbali ya rangi ya kijani, ziwa la maji linaloonekana kama mto. Mchanga mweupe wa bahari, mtu aliyevaa shati nyekundu na kaptura nyeupe, vibanda vya makuti na nyumba ya mabati iliyojuu.

Viazi karai, vya rangi ya manjano na kijani vilivyo jaza sahani nyeupe, kibakuli kidogo kilicho na sosi nyekundu kwenye meza iliyo ya rangi nyeupe.

Mkusanyiko wa watu sokoni, wanaoonekana kupima samaki kutumia ratili iliyoekwa juu ya meza ndogo, vikapu vya aina mbalimbali, baiskeli zilizo na wachuuzi.

Hii ni sahani kubwa nyeupe ,iliyoandaliwa vyakula vya aina mbalimbali. Vingine viazi karai, pilau, mchele wa pilipili. Na kandoni mwake kuna kitambara cheupe na maua kando.